Daktari anamchoma mama shindano, mkono wake wa kushoto ukiwa umemshikilia huku wa kulia ukiwa unamdunga. Kando kando mnamashini zenye rangi nyeupe, huku ukutani mmepakwa rangi zuri ya samawati.

Daktari anamchoma mtoto sindano amevalia nguo nyeupe. Mama ameshikilia mtoto amevalia shati lenye rangi ya samawati na mistari ya nyeupe na nyeusi. Baadhi ya dawa zimewekwa juu ya meza.

Mchana jua imeweka mama amesimama karibu na dirisha huku akiwa ameshikanisha mikono yake, baba mmoja mwenye kuvalia miwani anamtazama mtoto. Mtoto amelala kwenye kitanda cha wadi. Msichana mmoja anamwangalia mtoto.

Kijana mwenye maumivu makali amelala. Amewekwa bandeji kwenye kichwa huku akiwa amechomwa sindano kwenye mkono wa kushoto. Kando mna sahani na kikombe. Ukutani kumepigwa rangi ya samawati upande wa chini.

Watu wanne wamesimama kwa mipangilio wakisubiri kuosha mikono. Watu wote wanaonekana wamevaa mavazi ya rangi tofauti na wanafuata hatua za usafi wa mikono kwa tahadhari. Mwanamke wa mwisho kwenye mtari anainama kuosha mikono kwenye tenki la maji lililosimama juu ya standi ya chuma.

Mvua kubwa imenyesha na kufanya hasara, halaiki ya watu imekuja ili kushuhudia wapiga picha na waandishi wa habari, pia walifika maafisa wa polisi, walikua mahali pale ili kuhakikisha usalama.